Katika shamba la viazi vitamu vilivyotoka kuvunwa, ambapo matenga mbalimbali yenye rangi ya njano, bluu na rangi ya machungwa vikiwa vimewekwa viazi vitamu vilivyotoka kuvunwa; huku wakulima wengine wakiendelea na shughuli za uvunaji.

Shamba kubwa la nyanya zilizopangwa katika mpangilio mzuri na kwenye mstari. Huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita katika mistari ya nyanya, ambapo ni shughuli ya umwagiliaji zinafanyika.

Shamba lenye mimea ya kijani iliyopandwa kwa mstari kwenye udongo wenye rutuba, huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita katikati ya mimea hiyo ili kutoa maji na kuipa mimea hiyo unyevuunyevu.

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha mihogo, ambapo rundo kubwa la magunia yaliyojazwa mihogo, baada ya kuvunwa yakiwa yamekusanywa sehemu moja ili yaweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika moja ya duka linalouza nafaka pamoja na vitu vingine, magunia meupe yenye nafaka mbalimbali yakiwa yamepangwa mbele ya duka, ikiwemo maharage na mahindi na nafaka zingine ambazo zinauzwa kwa ajili ya chakula.

Katika kilimo cha kisasa cha maji, ambapo mimea ya rangi ya kijani ikiwa imewekwa kwenye vikopo vyeusi, kupitia mabomba meupe yanayopitisha maji, ambapo huipa virutubisho mimea hiyo na kukua vizuri.

Mkulima mmoja aliyevaa shati na suruali ya kahawia akimimina vitunguu kutoka kwenye kikapu, ambapo kuna lundo kubwa la vitunguu vllivyokusanywa sehemu mmoja, vikiwa vimevunwa kutoka shambani na ili vipelekwe sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima mmoja akiwa katikati ya shamba la nyanya ambazo bado hazijaiva. Huku zikiwa zimefungwa na kamba ambayo imefungwa karibia na miti, ili ziweze kusimama na kustawi.

katika shamba kubwa lenye mimea mbalimbali ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri na kwa safu nyoofu katika udongo wenye rutuba, huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita katikati ya mimea hiyo ili kuweza kuupa udongo unyevunyevu wa kutosha.

Katika eneo pana la savana lenye mandhari ya kuvutia, kundi la tembo wakiwa wanakula majani kwa utulivu kwenye nyasi kavu, huku mti mmoja mkubwa ukiwa umesimama katikati ya uwanda huo, ukitoa kivuli chembamba na kuongeza uzuri wa mandhari hiyo ya asili, inayovutia watalii.

Wakulima mbalimbali wakiwa wamesimama mbele ya magunia meupe yaliyojaa nafaka za mahindi, ikiwa magunia hayo yanasubiri kufungwa ili yapelekwe sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima mbalimbali wakiwa katika eneo la shamba, ambapo wanapanda miti midogo kwenye kitalu chenye udongo mweusi, uliojaa rutuba ili mimea hiyo iweze kukua vizuri.

Katika eneo la wazi, mabanda yenye ukubwa tofauti yaliyotengenezwa kwa mbao huku yakiwa yamewekewa na mlango pamoja na kitasa cha rangi ya bluu, yakiwa yamewekwa sehemu ikiashiria ni moja wapo wa shughuli za ufugaji.